Hapa kuna daktari ambayo ameweka miwani shingoni, na amebeba shindano kana kwamba anamtibu huyu mama ama ameshaa mitibu, na anaendelea kumpa maagizo jinsi anapaswa kufanya.

Hapa ni hospitalini na kuna wale waliotaka kutibiwa wameketi chini na kupanga foleni. Hapa mbele kuna watoto wawili wanaosha mikono kwenye mifereji na hapa kando kuna gari iliosimamishwa.